Wanariadha wanakimbia. Mwanariadha mmoja anaitwa Koech. Koech ni wa jinsia ya kikike. Mwanariadha mwingine amevalia shati ya rangi la chungwa, limeandikwa Nissan kutumia wino wa rangi nyekundu. Mwanariadha huyo ametumia kamba kuweza kumshikilia kati yake na Koech. Wanariadha hawa wako katika mchezo wa kukimbia. Mwanariadha mmoja amevalia kitu au kama miwani katika macho yake.

Tarakilishi nyeusi lipo juu ya meza, kipanya nyeusi lipo juu ya meza. Kando ya tarakilishi ni vitabu. Dirisha limefunguliwa, dirisha hili lina chuma ya rangi ya kijani. Meza hii ni ya rangi nyeupe.

Wachezaji hawa ni walemavu. Mchezaji mmoja hana mkono. Mkono mwingine ameuvalia glavu. Wachezaji wengine hawana mguu mmoja. Mchezaji mmoja amevalia buti ya rangi nyeusi. Anaupiga mpira. Baadhi ya wachezaji wamevalia jesi ya kijani kibichi. Wanacheza katika uwanja usiokuwa na nyasi.

Mlango huu ni mlango mwekundu. Mlango huu ni darasa la Gredi ya 1C. Mlango huu uko na karatasi nyeupe ambalo lina maandishi ya rangi nyeusi. Maandishi haya ni ya teacher au mwalimu Agnes, kisha kimeandikwa welcome au karibu.

Mlango ni wa rangi nyekundu. Milango haya ni matatu. Mti ambao hauna majani upo kando ya nyumba hili. Maua pia yameweza kuzunguka jumba hili. Kuna maua moja ambalo limeweza kutoa maua mengi. Jumba hili ni la ghorofa na lina vitengo vitatu. Limeweza kuwekwa na chuma nyeusi.

Meza ya mbao imetumika kuweza kuweka tarakilishi. Tarakilishi hii ni ya rangi nyeusi. Meza hii ni nyeupe. Kando ya meza hii kuna kiti. Nyuma ya tarakilishi hii kuna ukuta. Ukuta huu ni wa rangi ya samawati. Ukuta huu pia uko na ubao.

Darasa limejaa madawati na viti , kiti kimoja kimeanguka, sakafu ni ya saruji , ukuta ni wa rangi nyeupe, cheti ambacho ni cha rangi nyekundu, kipo katika ukuta .

Mataa yameweza kuakishwa, katika ukuta kuna bendera ya Kenya. Bendera za Kenya ni mbili kuna pia baluni , baluni haya ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya samawati, kuna rangi nyeupe na kuna rangi ya kijani kibichi. Mmea pia umeweza kuwekwa mbele ya bloki hii.

Tarakilishi mbili zipo juu ya meza. Tarakilishi hizi ni za rangi nyeusi. Kando ya tarakilishi hili ni vitabu. Vitabu hivi vimewekwa juu ya meza. Vipanya viwili vipo juu ya meza. Meza hii ina rangi ya nyeupe.

Jumba hili ni jumba la gorofa yapo na madirisha. Madirisha yamefunguliwa na madirisha mengine yameweza kufungwa. Madirisha haya zipo na kioo. Kando ya jumba hili kuna maua. Maua ambaye yamepandwa. Katika maua hii kuna bango ambalo limeandikwa visitors please pass through the office.

Vitabu vimepangwa kutoka chini hadi juu. Vitabu hivi vimewekwa juu ya mbao au chombo cha rangi nyeupe. Kitabu hiki kimeandikwa Ayubu Mashakani. Picha yaonyesha mtu ambaye yuakimbia. Mtoto huyu anafukuza wanyama. Ni eneo la jumba, mwanamke yuatembea na wengine wapo karibu katika mlango.

Jengo la kisasa la ghorofa tatu. Jengo hili lina uzio wa chuma. Jengo hili lina milango. Milango yake ni ya rangi nyekundu. Mbele la ghorofa hili kuna bustani la kijani. Sakafu ya ghorofa hili ni ya saruji na ukuta wake ni wa mawe.

Begi hili limebeba makaratasi, makaratasi haya ni chati, Chati hizi hutumika darasani, chati ambazo zipo katika begi hili kuna zingine ambazo ni za rangi za manjano, nyeupe na samawati. Begi hili limewekwa juu ya mbao, mbao hii ni ya rangi ya nyeupe.

Ubao ni wa rangi mweupe. Ubao huu umezungukwa na chombo. Chombo hichi ni cha rangi nyeusi. Maandishi yameandikwa katika ubao kwa rangi ya nyeusi. Kiti kipo karibu na ukuta. Kiti ambacho hakijakaliwa.

Mtu huyu anaweza kuzungumza. Anatumia kipaza sauti ambacho ni cha rangi nyeusi. Mkononi mwake ameweza kushikilia kitabu. Kitabu hiki ni cha rangi nyeupe. Amevalia suti. Suti yake ni ya rangi ya samawati. Nyuma yake kuna maandishi ambayo yameandikwa Kenya Institute of Special Education .

Jumba la mazoezi limejaa vyuma. Mwanamke ameketi katika chombo ambacho kinakaa kama cha kulalia au kitanda kilicho na rangi ya nyeusi. Mwanamke huyu amevaa shati ya rangi nyekundu iliyo na bendera ya Kenya. Mwanamke huyu amevalia long'i ya rangi nyeusi. Mwanamke huyu yupo na vitu katika mkono wake ya rangi ya nyeusi. Mguu wake ameuweka mbele kiatu cha rangi nyekundu.

Karatasi ya rangi nyeupe limefunguliwa. Maandishi ya maandiko katika meusi maelezo yanaonyesha mambo muhimu yanayohitajika katika familia. Kwa mfano chakula, maji, nguo na matibabu pamoja na masomo

Jumba hili ni la ghorofa. Jumba hili lina ghorofa mbili, mlango wake ni wa mbao, mlango huu upo katikati na dirisha mbili zipo kando yake. Jumba hili lina maua, maua ambao umepandwa mbele yake, chumba hili lina taa, taa ni la rangi nyeupe.

Ukuta wa rangi nyeupe, sakafu ya saruji, mlango ni wa rangi nyekundu, dirisha ni la glesi . Chuma ya rangi nyeusi limeshikilia mbao.

Wanariadha wawili wameshikilia bendera ya Kenya. Wote wamevalia shoti ya rangi nyeusi. Mwanariadha huyu ni Nancy Chelagat Koech, kakimbilia nchi ya Kenya. Maelezo yanaonyesha kuhusu mwanariadha huyu.

Jumba la ghoofa tatu ukuta wake ni wa mawe. Ukuta huu umepakwa na rangi ya nyeupe. Dirisha lake ni dirisha la glesi. Kando ya jumba hili, ni ua. Ua limezunguka jumba hili. Bango limeandikwa kwa rangi ya nyekundu.

Mti mrefu upo katika uwanja. Uwanja huu ni wa kijani kibichi. Maua yamepangwa au yameweza kuwekwa kumea katika eneo la kuingia jumba hili. Jumba lina dirisha, dirisha la glasi. Dirisha ya rangi nyeupe. Nyuma ya jumba hili ni jumba. Miti yamepandwa kila mahali.

Tarakilishi ni la rangi nyeusi. Kipanya lipo juu ya meza ya rangi nyeusi. Tarakilishi hii lipo katika meza ya rangi nyeupe. Nyuma ni dirisha ,dirisha hili lina rangi ya kijani kibichi. Kiti cha rangi nyeupe kiko kando ya meza.

Mwanariadha kimani ni wa nchi ya Kenya. Mwanariadha huyu ameshikwa mkono anaelekezwa. Mwanariadha huyu amevaa chombo katika macho yake. Mwingine hana chombo chochote katika macho yake. Kando yake ni mwanariadha, yuasherehekea. Ni wa jezi ya nambari tisa amebeba bendera ya nchi yake. Wanashabiki wameketi wanatazama riadha hizi.

Mwanariadha amelala chini. Mwanariadha huyu amevaa chombo fulani cha rangi nyeusi katika macho yake. Mwanaridha mwingine anamsaidia kusimama. Wanariadha hawa wanashiriki katika mbio. Nyuma yao ni kibango. Kibango ambacho kimeandikwa New . New limeandikwa kwa rangi la njano. Nambari nne na moja limendikwa kwa rangi la njano.

Huu ni mlango. Mlango huu ni wa mbao. Uko na maandishi yenye rangi nyeusi. Maandishi ya rangi nyeusi yanasema hivi no exit for students, warning no exit . Maandishi haya yameweza kupigwa chapa na karatasi nyeupe.

Mulingoti wa bendera upo na rangi nyeupe na rangi nyeusi. Kando ya mulingoti huu ni maua. Maua hizo zimepandwa katika uwanja huu. Katika uwanja huu kuna bango. Bango hili limeandikwa fire assembly pont . Kando ya bango hili kuna tenki. Tenki hii niya rangi nyeusi.

Wanariadha wanakimbia. Wanariadha hawa ni wa timu mbalimbali au nchi mbalimbali, mwanariadha ambaye anaongoza ni wa nchi ya Kenya. Jina lake ni Kimani. Ameweza kuvalia kitu katika macho yake. Ameinua mkono wake juu. Mwanariadha huyu anafwatwa na wanariadha wawili, kati ya wanariadha hawa wawili, mmoja anaitwa Santos.

Uwanja huu una nyasi. Nyasi hii ni ya kijani kibichi. Kando ya uwanja huu kuna majumba. Majumba haya pia ni ya maghorofa. Mbele ya jumba hizi, kuna chuma kirefu ambacho ni cha rangi nyeupe. Kando ya chuma hii kuna tangi. Tenki hili ni la maji. Limeweza kujengewa slabu ili kuliweka juu.

Madawati mawili yameweza kuwekwa pamoja. Kiti kimoja kipo ndani mwa dawati na kiti kingine kimeweza kuegemezwa au kuwekwa karibu na ukuta. Ukuta huo pia lipo na dirisha na dirisha hilo linaweza kuwekwa pazia.

Ubao mweupe upo katika ukuta. Ubao huu umeandikwa. Maandishi haya ni ya rangi ya samawati. Mlango ni wa rangi nyekundu. Kando ya mlango huo kuna chombo. Chombo hiki ni cha kuhifadhi uchafu. Chombo hiki ni cha rangi nyekundu na ni plastiki ya ndoo. Kando yake upo na ufagio. Sakafu hii ni ya taili.

Wachezaji walemavu wanacheza mpira, kando wa uwanjaa huu ni ukuta, ukuta wa mawe. Kanda wa uwanjaa huu pia ni mimea, mmea ambao ni wa kijani kibichi. Ndani mwa ukuta hii, kuna miti ya rangi ya kijani kibichi. Wachezaji hawa wamevalia shati ya rangi nyeupe.

Faili ya rangi ya njano lipo juu ya meza. Faili hili imeandikwa kwa kutumia rangi nyeusi. Vitabu vya gredi ya saba viko juu ya meza. Vitabu hivi vipo kando ya kipanya. Kiti pia kipo ndani mwa meza hili. Kiti hiki ni cha rangi nyeupe. Kifaa cheusi kipo juu ya kiti hiki.

Bembea hizi ni bembea za watoto ya kuchezea. Bembea hizi mbili zimejengwa kutokana na chuma . Chuma ipo na rangi nyekundu na rangi nyeupe. Viti vya bembea hivi pia ni vitatu. Viti hivi kuna mbili ambavyo ni vya rangi nyeupe, moja ni vya rangi nyekundu. Nyuma ya bembea hizi kuna tairi. Tairi za rangi nyeusi. Kando ya tairi hizo kuna mabati na pia miti ndefu.

Mwanariadha huyu ni wa nchi ya Kenya. Ameweza kuvalia shati nyekundu. Shati hili liko na jina ya nchi ya Kenya, ambalo limeweza kuandikwa kwa rangi nyeupe. Mwanariadha huyu anaendesha mashua. Yupo katika katikati ya maji. Mwanariadha huyu pia amevalia kepu. Kepu hii ni ya rangi nyeusi.